Wanaume wawili wanaonekana. Mmoja ameketi na kufungua mdomo na aliyesimama anamtazama aliyeketi kwenye mdomo. Nyuma yao kuna mlango na pia kuna dirisha ambayo inaingiza mwanga.

Mwanaume ameketi na kuvalia mask ya rangi ya samawati . Kwenye shingo lake amevalia shuka na pia amevalia vazi la rangi ya samawati. Anaonekana kudungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto na mwanamke ambaye amesimama kando yake.

Mwanamke amevalia nguo ya zamawati na kofia ya zamawati, amevalia miwani na anaonekana kumuhudumia mtoto huku mkono wa kulia ukiwa ukishika kitu ambacho ni cha rangi nyeupe na mkono wa kushoto umeshika mdomo mtoto, kuna mwanamke aliye kando yake ambaye anamtazama mtoto huyo, na wengi ambao hawaonekani sura zao.

Watu watatu wamevalia maski. Mwanamue amevaa sare za polisi. Wanawake wawili wamevazi mavazi za rangi nyeupe. Mmoja wao anaonekana kuna wa mikono kutka kwenye mtungi wa maji ambao rangi ni ya samawati.

Mwanamke aliyevalia miwani amesuka nywele na anaonekana kuwa kwenye chumba ambacho kuta zake ni za rangi ya samawati. Na kuna taa ambazo zimewaka kutoka kwenye paa la nyumba. Anaonekana kucheza na mtoto aliye mbele yake.

Wanawake wawili ambao wamevalia mavazi ya rangi ya nyeupe anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelazwa huku akitazama upande wa juu wanawake hawa wamevalia maski na pia wamejifunika kwenye nyuso zao.

Moto unaonekana kuwa kanakuteketeza nyasi ambazo zinaonekana ku kauka upande mwingine kuna nyasi za rangi ya kijani na kuna watu wanaonekana kuwa na vizima moto wakijaribu kuzima moto huu.

Chupa za aina mbalimbali na za rangi tofauti ziko juu ya meza. Mbele yake kuna pia dawa za aina mbalimbali. Ikiwemo za rangi ya kijani, nyekundu na pia za buluu.

Chupa za dawa ambazo rangi nyeusi, na vifuniko vya rangi nyeupe, zinaonekana kuwa juu ya meza, kuna mwanaume aliye valia vazi la rangi nyeupe, na pia amevalia maski, ameshika kijisanduku, na anaangalia ndani.

Mtu aliyevalia pampu kwenye mgongo wake anaonekana kavalia mavazi ya rangi nyeupe na pia glavu huku akinyunyizia mimea dawa. Kwa umbali pia tunaona mimea mingi ambayo inaonekana.

Vitu vingi vinaonekana kuwa kwenye chumba ikiwemo chupa ambazo ni za ukubwa tofauti kwa umbali pia tunaona bidhaa nyingi zikininginiia kutoka kwenye paa la nyumba kwa upande wa kulia tunaona rangi ya njano.

Chupa tatu za dawa, zinaonekana. Ni zina rangi tofauti, ila zote zinabeba dawa ya calcium . Ndani ya chupa hizo kuna vipimo mbalimbali za dawa. Chupa ya rangi nyeupe ikiwa na kapsuli mia moja themanini, na huku iliyo kwenye upande wake wa kulia ikiwa na mia moja thelathini, na ingine tisini.

Chupa ya dawa ina maelezo ambayo kwa upande wa kushoto kuna nambari zilizoandikwa na upande wa kulia tarehe na kuna maandishi yanayosema cranberry pills for UTI .

Mwanaume aliyekaribu amevalia maski na pia amevalia vazi jeupe huku kwenye kichwa chake amevalia tochi. Kwenye mkono wake wa kushoto kuna kifaa na mkono wake wa kulia umeinuliwa. Mbele yake kuna mwanamke aliyemtazama na kwenye chumba hiki kuna watu wengine tunawaona kwa mbali.

Umati wa watu umezingira gari inayoonekana kuharibika kwenye ajali. Kando pia tunaona mtungi wa gari ambao umeandikwa danger petroleum .

Mwanamke aliyesuka nywele, anaonekana kuwa na kitambaa kwenye bega lake la kushoto. Kwenye kichwa chake kuna mkono wa kulia uliomshika, na pia kuna kifaa ambacho kimewekwa kwenye sikio, kwenye upande wake wa kichwa wa kulia.

Wanawake wawili walioketi wanaonekana kuwa kwenye chumba wamevalia maski na pia kuvalia mavazi ya rangi nyeupe mbele yao kuna maski kadhaa zilizo za rangi ya samawati na pia kuna mashine ambayo moja wao anaonekana kutumia.

Mwanamke amevalia scrabs za rangi ya samawati na pia kwenye mikono yake amevalia glavu na maski kwenye mdomo wake . Anaonekana kuosha kifaa kinachotumika kwenye hospitali ya meno.

Mwanamke aliyeketi amevalia vazi la rangi nyekundu. Amebeba mtoto kwenye mkono wake huku akimtazama aliyevalia vazi la rangi nyeupe na kubeba shindano kwenye mkono wake. Huyo amevalia miwani na kwenye kichwa ana marvin .

Jisanduku cha dawa ambacho kimeandikwa Core Supplement Pack kinaonekana kuwa na maelezo, na pia kwenye upande wa chini kimeandikwa Planet 3 . Kando yake tunaona dawa ambazo zilizo kwenye meza za rangi tofauti na pia kuna kikombe cha maji kilicho upande wa juu.

Nyumba ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa ahero county hospital inaonekana kwa umbali na pia nje yake kuna hema. Kwenye ardhi tunaona mafuriko ya maji mengi na pia kuna mimea iliyo nje ya nyumba hiyo.

Chupa za dawa, zinaonekana kwa umbali, zikiwa za ukubwa tofauti. Iliyo karibu, inaonekana kuwa na maandishi yanayosema yellow fever vaccination na kando yake kuna sindano iliyo na vipimo tofauti.

Mwanamke amevalia vazi la rangi nyeupe huku mwingine amevalia vazi la rangi ya samawati , wanaonekana kuchota maji mmoja akiwa ameshikilia kibuyu cha maji na mwingine akishikilia mahali ambapo wanachota.

Watoto watatu wamepanga foleni kuchota maji ,kutoka kwenye tanki ya rangi ya samawati kwenye mikono yao wana chupa za kuchota maji na kwa umbali tunamwona mwanamke aliyesimama kwenye veranda ya nyumba.

Dawa ambazo ni kumi kwa idadi, zinaonekana kuwa juu ya meza ambayo rangi yake ni nyekundu. Kando yake tunaona kipimajoto ambacho kina vipimo mbalimbali kuanzia nambari thelathini na sita hadi arubaini na mbili kwa upande mmoja, na thelathini na tano hadi arubaini na moja, kwenye upande mwingine.

Watu kadhaa ambao wamevalia maski na pia kujikinga kwenye vichwa zao wanaonekana kuwa kwenye chumba cha upasuaji. Tunaona wote pia wamevalia glavu kwenye mkono na kuna mmoja aliye na kifaa kwenye mkono wake wa kulia kuonekana kuhudumia mgonjwa.

Mwanamke amevalia nguo ya buluu. Amesimama huku anamhudumia akiwa na sindano kwenye mkono wake wa kulia, na anaonekana kutaka kumdunga mwanaume aliyeketi sindano, kwenye mkono wake wa kushoto.

Mwanamke anatazama mkono wake wa kushoto. Daktari ambaye amevalia vazi jeupe, ameshika mkono huo kwa mkono wake wa kushoto, na pia kwenye mkono wake wa kulia ana sindano. Daktari huyu pia ana miwani kwenye shingo lake.

Watu wamepanga foleni chini ya mti. Huku wengine wakiwa wanaangalia bidhaa zilizoko kwenye box ,na pia kuna vibuyu kando yake huku kuna mmoja aliye mbele ya laini hiyo.

Mama ameshika mtoto mkononi na huku daktari ambaye ni mwanamke akijaribu kumdunga mtoto sindano kwenye mkono wa kulia, kando yao kuna meza ambalo juu yake kuna kijisanduku na pia kuna vitu vingine juu ya hiyo meza.

Chupa mbili zipo nje ya kijisanduku. Vifuniko vya chupa hizi ni za rangi ya blue na pia kuna maelezo ya maandishi yaliyoko nje ya hizo chupa, kuashiria kuwa ni maelezo ya utumizi ya dawa hizo.

Mwanamke amebeba mtoto mkononi huku akiwa amefurahia na ako kwenye kitanda ambacho kinaonekana kuwa ni cha hospitali, nyuma yake kuna chandarua ambacho kimefungwa, mwanamke huyu amevaa vazi la rangi ya kijani.

Mtu aliyevaa miwani pia amevalia maski , anaonekana kuwa na sindano kwenye mkono wake wa kulia huku akiwa na chupa kwenye mkono wake wa kushoto na anaonekana kutoa dawa kwenye chupa hiyo kutumia sindano.

Daktari wa meno anamkagua mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti, na ukutani kuna bango linalosema huduma ya dental ni bure na inasema pia kinga hakika.

Chupa ya dawa ambayo ina Folic acid na Iron inaonekana na pia iko na maelezo kwa faida ambazo mtu anapata kwa kutumia dawa hizi. Kwa mfano, kuongezeka kwa nguvu na immunity levels na pia kusaidia ngozi, nywele na pia nails .

Mwanamke aliyevalia kofia nyekundu amemshika mtoto kwenye mkono wake huku mwanamke aliyevalia miwani na pia nguo nyeupe akiwa ameshikilia mtoto kwenye mdomo na mkono wa kushoto na pia akimpa kitu kwenye mkono wa kulia.

Daktari amevaa mask huku akimshughulikia mgonjwa anayeonekana kuwa na shinda katika mkono wake wa kushoto. Mgonjwa huyu amevalia kofia na ako kwenye kivuli ambacho paa lake ni la mabati.

Mwanaume aliyevalia suti na ako na sabuni katika mkono wake wa kushoto akisafisha choo katika mkono wake wa kulia huku mwenzake aliyevalia shati nyeupe akimwaga maji kuonyesha vile wanasafisha choo.

Tunaona mtu ambaye amevalia nguo nyeupe na zinaonekana kuwa nguo za kujikinga, pia amevalia maski kwenye uso na pia helmet na mkononi amevalia pia glavu ,pia kando yake tunaona pia kuna chupa ambazo ni za dawa na vibuyu pia.

Daktari wa meno aliyevalia nguo nyeupe na pia amevalia maski na glavu mikononi huku akiwa na tochi kwenye kichwa chake, anamtazama mgonjwa aliye mwanamke na amefungua mdono na anaangalia kwenye mdomo wake.

Kuna bidhaa mbalimbali ambavyo vimeekelewa juu ya kitambaa jekundu na pia vingine juu ya kitambaa cheusi. Kati ya hizi bidhaa kuna pembe, kuna chupa kadhaa na pia kuna bibilia ambayo inaonekana kuwa imefunguliwa na vioo na vitu vinginevyo mbalimbali kuashiria kuwa huku ni kwa mganga.

Mwanamke anaonekana kushika mtoto mkononi na mkono wake wa kushoto umemshika mtoto kwenye mkono pia wa kushoto na pia tunaona mtu aliye kando akiwa na shindano na pia mkono wa kushoto ukiwa na pamba ambayo imeelekezwa kwenye mkono wa kushoto wa mtoto.

Kuna chupa ya dawa iliyopo juu ya meza, na kando yake kuna kijisanduku ambacho kimeandikwa measles, mamps, and rubella virus vaccine . Na pia chini yake kuna maandishi yanayoeleza kuhusu hiyo vaccine ambayo imeandikwa hapo.

Mwanamke mmoja amevalia nguo nyekundu huku amevalia pia mask na mwenzake amevalia nguo nyeusi na pia amefunika kichwa na kitambaa cha rangi ya kijani ,kwenye mkono, mwanamke aliyevaa vazi nyekundu ameshika mfano wa meno huku akiwa na kalamu kwenye mkono wa kulia.

Mwanamke ameketi huku akiwa ameshika mtoto kwenye paja na pia mkono wake wa kushoto ukiwa umeelekezwa kwenye mkono wa kushoto wa mtoto. Mwanamke aliyesimama amevalia shati jeupe na anaonekana kushika mtoto pia kwenye mkono wa kushoto.

Watu sita wanaonekana kusimama huku kila mmoja akiwa na karatasi kwenye mkono wake, kuna mwanamke moja na wanaume watano, huku wanaume watatu wakiwa wamevalia sare za polisi, na mbele yao pia kuna bidhaa ambazo zinaonekana kuandikwa baadhi ya karatasi.

Kitambaa cheupe ambacho kimetandikwa kwenye ardhi kinaonekana na juu yake pia kuna kitambaa cheusi. Halafu juu ya kitambaa hicho cheusi kuna bidhaa mbalimbali ambavyo vinakaa vingine kuwa kwenye sahani na vingine nje. Kati ya bidhaa hizo kuna pembe na kadhalika.

Wanawake wawili wameketi, huku mmoja akijaribu kuonyesha mwenzake maelezo kutoka kwa kitabu ambacho ameshika mkononi. Kwenye chumba hili pia kuna tarakilishi na pia kuna nguo ambazo zimening'inia kwenye ukuta.

Watoto wawili, mvulana na msichana wananawa mikono, ndoo ambayo imebeba maji ni ya rangi nyekundu, nyuma yao kuna majengo ambayo yanaonekana na pia kwa upande wa kulia kunaonekana na gurudumu la gari.

Watu ambao wamevalia nguo za rangi tofauti wanaonekana na huku wengi ambao wamevaa nguo za rangi nyeupe wakiwa wamevalia pia maski na kwenye mkono pia wamevalia glavu. Nyuma yao pia kuna watu tofauti ambao wamevalia nguo za rangi tofauti.

Chupa ya dawa inaonekana kuwa na dawa za Iron Plus ambazo ziko na Vitamin C , kuongeza Folate na pia Vitamin B6 na B12 . Chupa hii inaonekana kuwa na logo ambayo ni ya Doctor's recipes kuonyesha kuwa hao ndio wenye kutengeneza dawa hizi. Na pia kuna maelezo ya faida ambazo dawa hii inapeanwa kwa mwili.

Watu watatu ambao wamevalia scrubs na pia wamevalia maski wanaonekana kuwa kwenye chumba cha upasuaji huku wakishughulikia mgonjwa pia mkononi wamevaa glavu.

Mama aliye na mtoto, ako na daktari ambaye anajaribu kuangalia mtoto. Mama na daktari wote wamevaa maski na daktari amevaa miwani huku wakimtazama mtoto.

Mwanamke aliyevalia mkufu shingoni amembeba mtoto na kuna mwaname ambaye anaonekana kuwa ni daktari amevalia nguo ya rangi nyeupe anamtazama mtoto.

Tangi ambayo imeinuliwa kutumia vyuma, inaonekana na pia kuna ngazi ya kupanda kuenda juu, uku tunaona mtu mmoja akiwa katika harakati za kupanda na pia juu tunaona kuna wawili waliokuwa washafika uko juu.

Chupa nne za dawa zinaonekana huku tatu zikiwa zimefungwa na moja ikiwa wazi, mbele ya kila chupa kuna kifuniko ambacho kina dawa ndani yake, na pia kwenye chupa mbili kuna karatasi ambazo ziko juu yake, karatasi za maelezo.

Mtoto wa kike na wa kiume. Wanaonekana kuwa na vibuyu viwili na wamekaa karibu na maji taka ni kama wanajaribu kuchota maji hayo.

Mwanamke ameshika mtoto mkononi huku mwanamke mwingine anayeonekana kuvalia koti ya rangi nyeupe akiwa anamdunga mtoto sindano kwenye mkono wake wa kushoto, wote wanamtazama mtoto.

Chupa sita ambazo zimefungwa zinaonekana, na pia kuna mbili ambazo kwa hizo mbili tunaona nembo ya kampuni na kwenye maandishi inasema Zephania Life Herbal Clinic, na pia kuna moja amabyo tunaona maandishi yanaoonekana kuwa ni maelezo ya utumizi wa kilicho kwenye chupa.

Barabara imefulika mtu wa pikipiki anajaribu kusukuma pikipiki yake kwenye maji huku mtu wa tuktuk pia akipita kwenye maji na pia wa gari anawafuata nyuma.